Ni duka la nguo la kisasa, nguo nyingi zimening'inizwa kwenye stendi za nguo zinazozunguka. Upande wa kushoto kuna suruali ndefu za rangi mbalimbali kama vile bluu. Kwa upande wa kulia kuna nguo za juu na magauni yenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Kuna gauni moja la manjano lenye maua mekundu linalovutia macho.

Duka la nguo la wanaume lenye aina mbalimbali za mashati na suruali. Kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na zingine zimetandikwa huku bei ikionyeshwa kwenye mabango. Pia kuna skrini ikionyesha wanaume waliovalia nguo hizo.

Ni duka la nguo lililowazi na lenye mwanga mkali ikiwa na sakafu nyingi za nguo zilizopangwa vizuri kwenye vibweta. Kuna nguo za kiume kama vile mashati, kofia na suruali zikionekana. Pia kuna baadhi ya wanawake wanunuzi na wanamitindo wa kiume wa bandia.

Ni duka la nguo lililopangwa vizuri. Kuna safu nyingi za nguo zilizoning'inizwa kwenye reki ndefu zikiwemo mashati, suruali na sketi, baadhi zikiwa zimetengwa kwa ajili ya akina mama kama ilivyoonekana kwenye ishara. Nguo zinaonekana kuwa zimetunzwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Ni nguo mbalimbali za wanawake zilizopangwa katika duka la nguo. Nguo nyingi ni gauni na zimetundikwa kwenye reki ndefu. Kuna alama ya hamsini inayoashiria punguzo la bei. Nguo zina rangi tofauti kama vile nyeusi, bluu na maroon .Baadhi ya nguo zina ruwaza za maua.

Ni duka la nguo linalojita Zoya, lenye mbele ya glasi. Ndani yake kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu, na kuning'inizwa. Na pia kuna madukani yalivyovikwa nguo tofauti. Taa zinazong'aa zimewekwa kwenye dari nyeusi ya chuma. Sakafu ni ya mbao.

Ni duka la nguo lenye nguo nyingi za rangi mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye vibati vilivyo vyeusi. Ukuta wa nyuma una muundo wa kijiometria wa dhahabu na nyeupe ukipa duka mwonekano wa kisasa na maridadi.

Ni duka la nguo la wanaume, mashati ya fulana yaliokunjwa na kupangwa kwenye meza. Kuna mashati ya rangi mbalimbali, kama vile blue , kijani, na nyekundu, yenye miraba miraba, pia kuna bango likionyesha punguzo, la bei.

Ni duka la nguo lililopangwa vizuri. Kuna rafu ndefu nyeupe zilizojaa mashati yaliyokunjwa vizuri, yamepangwa kwa rangi na mtindo. Baadhi ya mashati yamening'inia kwenye hanga yakionyesha rangi na mifumo mbalimbali. pia kuna sehemu iliyotengenezwa kwa ajili ya suruali zilizopangwa kwa uangalifu.

Ni duka la nguo linaonekana kuwa la chapa ya Polo. Kuna rafu zilizojaa nguo mbalimbali zikiwemo mashati, suruali na koti. Sehemu ya kulia ina rafu nyingi na mashati yaliyopangwa vizuri. Kuna nguo zilizoingizwa na nguo zilizokunjwa na kupangwa kwenye rafu.

Nguo mbalimbali, zimepangwa kwenye rafu na vitambaa. Kuna ishara nyekundu kubwa iliyoning'inia juu ya sehemu ya kuingilia yenye neno sale . Sakafu ya duka inavigae vya rangi ya kijivu na nyeupe. Vifaa vya kuzuia wizi viko pande zote mbili za mlango wa kulia. Mwangaza mkali unatoka ndani ya duka ukiangazia ishara ya duka. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Uuni la rangi nyeusi lenye muundo unaofanana na ngozi ya mamba , kofia nyeusi ya Wanamake yenye ukingo mpana na pia vito vya mapambo vinanyo ning'inia ukutani. Kuna vitu viwili vyeusi vinavyofanana na kofia ndogo za kupambia nywele , mbwa zenye manyoya au mauwa ambazo zimewekwa standi

Ni duka la nguo lililojaa wateja, kila mmoja anachagua bidhaa mbalimbali kama vile nguo, mifuko na viatu. Kuna sehemu maalumu kwa ajili ya nguo za watoto. Wafanyakazi wadogo wamevaa sare nyekundu na bidhaa zimepangwa kwenye rafu na stendi. Mwangaza ndani ya duka unaonekana vizuri.

Picha hii inaonyesha duka la kisasa la mavazi linalo lenga wateja wa kike ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Jina la duka lenyewe linaitwa Vivo. Duka hili liko ndani ya jengo la kisasa.

Ni gari jeupe lililopakiwa nje. Lina rangi nyeupe na lina madirisha yenye tint nyeusi. Bamba la nambari linaonekana likiwa na herufi na nambari. Magurudumu yana rimu nyeusi na fedha. Nyuma ya gari kuna jengo na magari mengine yaliyopakiwa.

Ni jengo la kisasa linaweza kuwa makao makuu ya shirika likiwa na madirisha marefu marumaru ya rangi ya bluu Paa la fedha lililoinuka. Mbele ya jengo kuna barabara iliyo wazi na safu ya magari madogo yaliyoegeshwa ikiwemo magari meupe na jekundu. Anga ni safi ya bluu.

Ni gari ambalo limeegeshwa kwenye sehemu ya kokoto chini ya anga la buluu na miti kwa nyuma. Gari lina rangi ya fedha na lina namba ya usajili kwenye mabomba ya mbele. Magurudumu yake Yana rimu za kahawia hizo za kawaida.

Ni gari la kubebea mizigo la kijani kibichi aina ya Toyota Hilux likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi . Kuna miti mirefu nyuma yake na mtu anayeonekana amkeaa kwenye sehemu ya nyuma ya gari hilo.

Ni chumba kikubwa cha maonyesho ya magari chenye magari kadhaa na inayong'aa yaliyopangwa kwenye sakafu safi. Mandhari nyeupe, nyekundu na vigae nyingi ya rangi ya dhahabu yanaonekana wazi pamoja na sehemu ya gari nyeusi upande wa kushoto. Dirisha kubwa huruhusu mwanga mwingi wa asilia kuingia.

Ni gari la abiria ndogo. Limeegeshwa kando ya barabara isiyo na lami mbele ya ukuta mkubwa wa miamba. Gari hili lina stika kwenye milango wake wa mbele. Mbingu ni buluu na kuna miti na mimea michache ya upande wa kulia.

Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi fupi, kama uwanja. Magurudumu yake yana spika za fedha zinazonga'aa na vioo vya madirisha vinaonekana kuwa na tinti nyeusi. Kwa nyuma yake kuna miti mirefu ambayo baadhi inaonekana kama msindano na pia kuna magari mengine yaliyopaki mbali.

Gari jeusi la kifahari limeeegeshwa ndani ya chumba chenye mwanga mkali. Kinaonekana kuwa chumba cha maonyesho cha magari. Gari hilo lina muundo maridadi na linaonekana kuwa katika hali nzuri likionyesha jinsi lilivyotengezwa kwa ustadi.

Magari manne yamesema kwenye nyasi. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri najua linangaza. Ni gari jeupe linaonekana na gari kubwa la abiria sehemu yake nyuma tundu inaonekana. Hali na namba ya usajili inayoonekana vizuri. Ni geri jeupa linaweza kuwa toyota likiwa na namba ya usajili limesimama likitazama upande wa.

Lori la kubebea magari ambayo lina ghorofa mbili na lina magari kadhaa juu yake. Gari hili linaonekana kuwa liko katika eneo la viwanda na biashara likiwa linajiandaa kusafirisha magari hayo.

Mwanamume anatembea kwenye nyasi huku akiwa amevaa shati yenye michoro na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna magari manne yaliyopaki. Matatu meupe na moja nyeusi na yamezungukwa na miti mirefu na vichaka. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi sana.

Ni trela ya kubeba magari yenye gari mbili juu yake. Trela hiyo ina rangi ya bluu na ina matairi sita, magari yote mawili yana rangi nyeusi. Nyuma ya trella kuna jengo kubwa lenye paa jekundu.

Gari imesimama kwenye barabara ya lami na kuna miti na majengo yasiyoeleweka nyuma yake. Kuna karatasi au sticker zimebandikwa kwenye kioo cha mbele ambazo zina maandishi. Lakini huenda zikawa ni habari za gari kama vile bei, nyinginezo. Pia kuna sticker nyekundu yenye maandishi na nembo, ikionyesha labda gari hili linauzwa.

Anasafisha gari jekundu, linaonekana kuwa gari la zamani. Gari lina milango iliyo wazi, na sehemu zake za ndani zikionekana. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo na miti, kuashiria kuwa anaeza kuwa anafanya kazi.

Magari yamepakiwa kwenye nyasi. Inaonekana kama kundi la maegesho lisilo rasmi. Kuna miti mirefu upande wa kushoto na nyuma na mandhari inaonekana kuwa na jua labda alasiri. Watu wachache wanaonekana wamesimama kati ya magari.

Ni safu ya magari kadhaa yaliyopangwa vizuri nje chini ya anga la buluu na mawingu meupe. Magari haya yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri na yana rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na kijivu.

Ni eneo la maegesho lenye magari mengi kuonekana kama kituo cha kuuza magari. Katikati ya picha kuna watu watatu wamesimama kati ya safu za magari. Mwanamume mmoja anaweza kuwa muuzaji amevaa shati la bluu na jeans anapeana mkono na mwanamume mwingine anayevaa shati la bluu na jeans pia.

Gari hili limeegeshwa kando ya barabara ndogo yenye changarawe na kuna nyasi kavu kando ya barabara. Nyuma ya gari kuna miti mirefu yenye majani mabichi ikionyeshea mazingira asili. Pia Kuna namba ya usajili wa gari inayoonekana vizuri ambayo inaashiria kuwa gari hili limeasajiliwa nchini Kenya.

Magari matatu yamesimama kwenye nyasi yakiwa na miti na vichaka nyuma. Kuna watu wawili wamesimama karibu na magari hayo mawili ya mbele. Magari yote yana namba za usajili.

Ni gari ndogo jeupe linalo fanana na matatu limeegeshwa usiku kando ya jengo kubwa lenye taa zinazo waka. Mlango wa abiria wa gari hilo umefunguka na inaonekana kama mvua mimenyesha hivi karibuni kutokana na barabara yenye unyevu nyevu.

Ni gari jeusi na hodari limeegeshwa nje. Gari hilo lina namba ya usajili ya Kenya na linaonekana kuwa katika hali mzuri kwa ujumla, ingawa alama chache zinazoonekana. Kwenye Kofia ya nchini, mandhari ya nyuma yanaonekana kwa maeneo ya maegesho la jengo fulani, lenye nguzo na miuundo ya methali inayounga mikono. Hali ya hewa inaonekana kuwa mzuri.

Ni lori la kubeba magari likibeba magari kadhaa ya abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye miti. Lori hilo lina rangi ya chungwa na lina nembo ya HSBC kwenye teksi yake. Magari yanayobebwa yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, kijivu, manjano na nyeusi na nyekundu.

Ni matunda mbalimbali yaliyopangwa kwenye soko. Kuna rundo la maembe, matunda, machungwa na mparachichi. Pia kuna matunda machache ya kipekee yenye miiba yanayofanana na tango la kiarika lenye pembe. Katika sehemu ya juu kulia kuna kupo ndogo. Matunda yote yamewekwa juu ya kitambaa kinachoshikana kwa cha plastiki.

Ni soko la ndani lililojaa bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za sanaa. Kuna nguo zilizopangwa ukutani na zinaning'inia juu na pia kuna bidhaa nyingi za kuuza kama vile sanamu za mbao, vyungu, vito vya shingo na vitu vingine vidogo vilivyopangwa kwenye meza ndefu.

Ni meza iliyo jaa bidhaa mbali mbali za ufundi na mapambo kama vile shanga vikuu na mikufu zimepangwa kwa wingi zikiunda mlima wa rangi na maumbo tofauti. Watu wachache wanaonekane wamesimama karibu na meza hiyo.

Ni soko la wazi lenye bidhaa nyingi za sanaa na ufundi wa kiafrika. Kuna uchoraji mwingi uliotundikwa na kuwekwa chini unaonyesha wanyama kama tembo na simba, mandhari na picha za watu. Pia kuna nguo na vitu vingine vya ufundi.

Ni soko la ndani lenye ghorofa mbili ikiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye maduka na rafu. Chini watu wanaonekana wakishughulika na biashara, huku baadhi ya bidhaa zikiwa zimewekwa chini. Juu kuna maduka na bidhaa zilizopangwa kwenye kuta na meza.

Ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wanunuzi na wauzaji wakiangalia na kununua bidhaa mbalimbali. Bidhaa zinazouzwa ni pamoja na nguo zenye rangi mbalimbali, vitambaa na mavazi yaliyotengenezwa na pia kuna vitu vya Sanaa na ufundi vinavyoonekana chini kushoto.

Ni soko la maua lenye pilkapilka. Likiwa na maua mengi ya rangi tofauti yaliyopangwa kwenye ndoo na meza. Watu kadhaa wanaonekana, mmoja akihudumia maua na wengine wakipita. Pia kuna vitu vya plastiki na vitu vingine vinavyotumika dukani. Inaonekana ni eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Ni soko kubwa la ndani lenye bidhaa mbalimbali na watu mbalimbali. Kuna vitu vya sanaa, nguo, maua, na bidhaa nyingine nyingi zikiuzwa kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa kadhaa.

Ni soko la asili yenye bidhaa nyingi. Kuna mabanda na meza zilizojaa sanamu mbali mbali zikiwemo za mawe nyeusi na nyeupe na sahani yanye nakshi. Watu kadhaa wanaonekana sokoni wengine wakiwa wamekaa na wengine kusimama wakionekana kuuza na kununua. Nyuma kuna mifuko mikubwa ya nguo na bidhaa nyingine.

Maua mbalimbali yanauzwa, kuna duka zilizojaa maua meupe ya waridi na pia kuna maua mekundu ya waridi kwenye ndoo jingine. Pia kuna maua mengine yenye rangi tofauti na majani ya kijani kibichi pamoja na ribbon na vifaa vingine vinavyotumika kuandaa shada za maua. Mazingira yanaonekana kuwa ya shughuli za maua.

Ni soko la wazi lenye vitu na mboga na matunda. Upande wa kulia kuna meza zilizojaa viazi, nyanya, pilipili hoho, parachichi, na mboga nyinginezo. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia iliyo na magari yaliyosimama na majengo yanaonekana kwa mbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Ni soko la ndani lenye watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali . Kuna meza, masanduku mengi yaliyojaa matunda , hasa parachichi na labda limau . Watu wanatembea katika ya vibanda . Miundombinu ya soko ina nguzo za bluu zinazoshikilia paa.

Mishanga na mikufu mbalimbali inayouzwa. Kuna mikufu iliyotengenezwa kwa kombe za bahari na pia shanga za rangi mbalimbali ikiwemo shanga za shingo na mikono, zote zimepangwa kwenye meza ya mbao kuonyesha bidhaa za sanaa za mikono.

Soko la ndani usiku kukiwa na bidhaa hasa matunda zikionyeshwa kwenye meza, kuna watu wachache wanaonekana kwa umbali na taa chache zinatoa mwanga hafifu. Njia ya katikati inaonekana kua chafu na yenye vumbi.

Kijiwe cha matunda chenye matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Kuna ndizi zilizoning'inia juu na chini yake kuna mirundo ya maembe, tufaha, machungwa, nanasi na viazi vikuu. Matunda yamepangwa kwenye meza ya mbao na pia kwenye kreti za plastiki na za mbao chini. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni.

Ni soko la matunda na mboga, kuna mkunga mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva kabisa zinaonekana za kijani kibichi huenda kushoto na katikati ya juu kuna rundo la ndizi zilizopangwa kwa makundi madogomadogo na kununginia chini kutoka juu. Baadhi ya ndizi hizi zimeiva na zina rangi ya njano kuna nyingine bado zinaanza kuiva.

Ni soko ya wazi iliyojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo shanga, vito na nguo. Kuna vibanda vingine vilivyowekwa kando ya njia na watu wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi. Nyuma ya soko kuna majengo marefu na miti na anga lina mawingu.

Ni meza iliyojaa sanaa za mikono zenye rangi mingi. Kuna shanga, vikuku na vitu vingine vinavyofanana na mapambo, vingine vikiwa vimetengenezwa kwa ganda la kauri. Inaonekana kama soko la zawadi.

Ni jumba kubwa la kifahari enye kuta za mawe na madirisha makubwa likiwa limezungukwa na mimea ya kitropiki na mitende, kuna uwanja wa michezo ya mpira wa kikapu mbele yake na eneo la maegesho lililowekwa alama za manjano. Jumba linaonekana kuwa kataika mazingira matulivu ya kijani kibichi.

Ni majengo mawili marefu ya makazi yenye ghorofa nyingi yenye rangi ya kijivu na nyeupe yakiwa yamesimama chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Mbele ya majengo kuna eneo la kuegesha magari yenye sakafu ya vigae na miti michache midogo.

Ni jengo la ghorofa nyingi lenye rangi ya buluu ambalo linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa lina madirisha mengi meusi na linaonekana kuwa na paa bapa. Mbele ya jengo hilo kuna ukuta wa matofali unaonayotenganishwa na eneo la ardhi kavu lenye nyasi chache. Nyuma ya ukuta karibu na jengo la buluu kuna paa za nyumba nyingine ndogo zinazoonyesha mazingira ya makazi.

Ni jumba la kisasa la kifahari lenye ghorofa mbili. Inapakwa rangi ya kahawi na kijivu na lina madirisha marefu. Barabara inayoelekea kwenye jumba hilo imejengwa kwa vigae vilivyopangwa kwa umaridadi na pande zote mbili za barabara hiyo kuna vichaka vidogo vilivyopangwa vizuri.

Ni jengo la ghorofa la kisasa lenye rangi ya kijivu, na balkoni nyeupe, linaonekana kuwa jengo la makazi, likiwa na madirisha mengi na matangi ya maji juu ya paa. Anga yenye buluu isiyo na mawingu mengi, na kuna nyaya za umeme zinazopita juu ya jengo, baadhi ya miti midogo inaonekana karibu na jengo.

Ni bwawa la kuogelea lenye maji safi chini ya anga la bluu lenye mawingu kidogo. Nyuma ya bwawa kuna jengo kubwa la ghorofa linaonekana kama nyumba ya kifahari na paa la kahawia na kuta za rangi ya dhahabu. Kushoto kwa jengo hilo kuna jengo ndogo.

Jengo la ghorofa ambal olinaonekana kuwa jipya, ina rangi ya waridi ililyokolea. Ina madirisha mengi ya kioo na balkoni kila ghorofa. Mbele ya jengo kuna ukuta mfupi wa matofali na ardhi yenye nyasi kavu. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Ni jengo la ghorofa la kisasa likisimama chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Juu ya jengo kuna miundo ya mawasiliano na miti mirefu yenye majani mabichi imefunikwa. Inaonekana kuwa ni siku yenye jua kali.

Nyumba ya ghorofa mbili iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya dhahabu na paa la rangi ya chungwa. Chini ya anga la bluu isiyo na mawingu kuna barabara ya mawe inayoingia kwenye chumba hilo jeusi wazi upande wa kushoto. Mimea na miti inaonekana upande wa kulia wa lango.

Majengo matatu marefu yasiyomalizika yakiwa bado yanaendelezwa, majengo haya yamejengwa kwa mawe ya saruji na yana madirisha mengi kwenye paa la jengo moja upande wa kushoto, kuna mjenzi mmoja anayeonekana akifanya kazi, waya za umeme zimepita juu ya mjengo na nguzo ya umeme iko mbele ya jengo ya kulia.

Ni nyumba mbili za kisasa ziiwa na ghorofa ziizojengwa kwa mtindo unaofanana. Nyumba ya mbele iko upande wa kulia na sehemu ya nyuma nyingine inaonekana kuwa nyumba upande wa kushoto. Zinaonekana kuwa na kuta za rangi ya kijivu isiyokolea. Kwenye nyumba ya mbele kuna sehemu ya kuta zilizopambwa kwenye mawe ya rangi tofauti na kuipa nyumba mvuto wa kipekee.

Ni bango lililochakaa na lililosimama kwenye nyasi mbele ya jengo lenye kuta za matofali na rangi ya manjano na kijivu. Bango hilo linaonekana kuwa la kampuni na lina anwani ya tovuti na nambari za simu.

Jengo la ghorofa nyingi likiwa na maduka na biashara mbalimbali kwenye ghorofa ya chini. Baadhi ya biashara zinaonekana zikiwa kwa pamoja. Jengo hili lina madirisha mengi na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Anga linaonekana kuwa bluu na mawingu machache.

Ni mandhari ya jiji lenye majengo mengi ya ghorofa chini ya anga la mawingu. Kuna brarabara linapita eneo la katikati likitenganisha majengo marefu pande moja na majengo mafupi. Yanaonekana kama makazi ya biashara ndogo. Pande mwingine linaonekana kama eneo la mijini.

Ni jengo la kisasa linaonekana kuwa makazi likiwa katika hatua za ujenzi, ina ghorofa mbili au zaidi na ina balcony zenye vioo. Imepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Katika mandhari ya chuma kuna nguzo za umeme na miti ardhi inayozunguka jengo bado haijatengenezwa kikamilifu ikiwa na udongo na mawe kuashiria kuwa kazi bado inaendelea.

Ni jengo la ghorofa lililojengwa kwa matofali ya rangi ya kijivu na limepakwa mistari ya rangi nyekundu ambayo inatoa mwonekano wa kipekee. Kuna madirisha madogo yaliyopangwa kwa usawa kwenye kuta za jengo. Juu ya jengo kuna paa linaloinuka ikiashiria nafasi ya ziada.

Ni jengo la kisasa lenye gorofa tatu, lenye muuondo wa kipekee na wa kuvutia. Sehemu ya mbele ya jengo hilo ina mchanganyiko wa rangi nyeusi, kijivu na nyeupe na pia ina mapambo ya vigae vya rangi mbalimbali vinaonekana kama sanaa kwenye nguzo za juu.

Ni majengo mawili, moja ikiwa karibu na lingine likiwa mbali kidogo. Jengo la karibu linaonekana kuwa katikati ya ujenzi, huku jengo la mbali likiwa limekamilika na lina ghorofa kadhaa zenye balconies .Kuna mimea katikati ya majengo hayo, na ardhi iliyo wazi yenye nyasi kavu na anga ya buluu.

Ni ardhi iliyokauka kukiwa na mimea michache iliyotawanyika. Kuna barabara ya vumbi ilionekana upande wa kushoto na majengo machache meupe yanaweza kuonekana yamejengwa hapa na pale. Kwa mbali kuna safu ya milima. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na anga ya bluu isiyo na mawingu.

Ni jengo la kisasa ghorofa mbili. Limepakwa rangi ya kijivu na lina madirisha makubwa yenye kuakisi na balkoni iliyo na kiooo cha usalama. Kuna uzio wa matofali chini na juu yake kuna nyaya zenye ncha kali kwa ajili ya usalama. Miti inaonekana kwa umbali ya jengo hili.

Eneo la nje ya nyumba ikiwa na bustani ndogo iliyopandwa nyasi na mimea mingine. Kuna matanki mawili meusi ya kuhifadhi maji karibu na ukuta, nyuma ya bustani kuna nyumba zenye ghorofa.

Ni rafu nyingi katika duka la bidhaa zikiwa zimejaa trei na vifungashio vya mayai vya kuku. Mayai mengi yamepangwa vizuri kwenye vifungashio vya plastiki na baadhi yanaonekana kuuzwa kwa punguzo la bei. Kuna mabango ya bei, yanayoonyesha bei za mayai mbalimbali na lebo za bidhaa.

Ni mlango wa duka la Naivas ambalo linaonekana wazi. Ndani ya duka kuna taa zinazong'aa na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Wateja na wafanyikazi wanaonekana wakitembea ndani. Nje kuna gari lililopakiwa karibu na mlango.

Ni duka kubwa la kuuza vyakula, likiwa na sehemu ya nyama na pia sehemu ya nafaka mbalimbali, zilizopangwa kwenye vikapu vikubwa. Chini kuna mkusanyiko wa bidhaa zilizofungashwa, pengine mikate au vitafunwa, wateja wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa kadhaa.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Hili ni duka la jumla. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na sakafu. Upande wa kushoto kuna rundo la viti na viti ndogo vya plastiki vya rangi tofauti. Katikati na upande wa kulia kuna sehemu ya bidhaa mbalimbali za chakula kama vile mikate na ice cream .

Rafu nyingi katika duka kubwa zilizojazwa na mifuko ya chakula cha mbwa. Baadhi ya mifuko hiyo imepangwa vizuri kwenye rafu huku mingine ikiwa imerundikwa chini, kiasi kikubwa cha bidhaa hizi zinawezekana kuwa tayari.

Ni rundo la bidhaa zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa kwenye duka kubwa. Bidhaa hizo zimepangwa juu ya meza nyekundu na mistari ya njano ambayo inaonekana kuwa na maandishi. Ikionyesha kuwa bidhaa hizo zinauzwa kwa punguzo.

Ni ndani ya duka kubwa. Kuna wateja wawili na wote wamesimama kushoto wakitazama bidhaa, na mwanaume akiinama kutazama bidhaa. Kuna makabati yaliyojaa bidhaa mbalimbali, labda vyakula za dukani. Pia kuna matunda kama maembe na tunda lingine la kijani kibichi. Yamepangwa kwenye vikapu upande wa kulia.

Ni ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula zilizofungashwa, labda bidhaa za nyumbani. Mwangaza mwingi unatoka kwenye taa zilizopangwa kwenye dari. Mwanaume mmoja amesimama karibu na rafu akionekana kuchunguza bidhaa.

Ni ndani ya duka kubwa enye rafu ndefu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa za aina ya vitafunio kama vile chipsi na upande wa kulia kuna rafu zilizojaa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ni duka kubwa la bidhaa. Labda duka la vyakula iliyojaa matunda na mboga. Kuna makreti iliyojaa viazi, vitunguu na mazao mingi. Baadhi ya bidhaa zina bei zilizobandikwa. Kwa nyuma kuna wafanyikazi na wateja wengine pamoja na sehemu ya kuuzia samaki.

Ni rafu nyingi zilizojaa bidhaa za kusafisha na sabuni kwenye duka kubwa. Kuna chupa za rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Njia kati ya rafu inaonekana wazi na kuna nuru ya kutosha kutoka juu ikimulika bidhaa mbalimbali.

Ni eneo la bidhaa za kuoka. Kuna kaunta ndefu za vioo zilizojaa keki mbalimbali, mikate, donati na bidhaa nyingine za mikate. Watu wawili wanaonekana wakichagua bidhaa kutoka kwenye kaunta hizo na kuna mfanyakazi nyuma ya kaunta.

Ni sehemu kubwa ya duka yenye inauza matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la mboga za kijani kibichi zikiwemo saladi, kabeji na mboga nyinginezo . Baadhi ya mboga hizi ziko kwenye meza maalum yenye ubaridi na nyingine zimepangwa kwenye rafu. Juu ya rafu kuna mabango yaliyoandikwa yenye orodha ya mimea mbalimbali na bei zake.

Ni foleni ndefu ya rafu zilizojaa biskuti na vitu vingine vilivyofungashwa katika duka kubwa. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu na kuna ishara chache za bei zinaonekana.

Ni duka la vifaa vya elektroniki na vya nyumbani. Safu ya televisheni imepangwa ukutani zikionyesha picha na video mbalimbali. Chini ya televisheni, kuna jiko kadhaa za gesi na vifaa vingine vya jikoni vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Ni ndani ya duka kubwa la kisasa. Kuna rafu ndefu zilizopangiliwa vizuri na bidhaa mbalimbali za vyakula na vitu vingine. Watu wachache wanaonekana wakichambua na kufanya manunuzi. Sakafu ni vigae na dari ina paa la chuma na taa zilizopangiliwa.

Safu ndefu za friji za kuonyesha bidhaa zilizogandanishwa zimepangwa katikati ya duka . Kuna bidhaa mbalimbali ndani ya friji hizo. Kwa upande wa kushoto kuna rafu zenye bidhaa za kuokwa . Wateja na wafanyikazi wanaonekana hapa na pale. Sakafu ni vigae vyeupe na imesafishwa vizuri.